Mfumo wa kutoa huduma za afya kwa watu wazima unaonyesha kuwa mgonjwa akiwa kitandani na vifaa vya matibabu vimefuatilia hali yake kama vile kifaa cha kupima shinikizo la damu kwenye mkono wa mgonjwa.

Mtalaamu wa afya anayeweza kuwa nesi au daktari akimpa mtu mzima chanjo au sindano nyingine mkononi. Mtalaamu huyo amevaa koti jeupe na barakoa huku akifanya kazi yake kwa umakini.

Chati ya kuboresha uelewa kuhusu kinga na udhibiti wa malaria. Mwanamke na mtoto wamelala ndani ya chandarua. Chini ya chati, kuna picha za mbu pamoja na maandishi kutoka serikalini.

Mgonjwa amelala kitandani hospitalini akipokea matibabu. Wauguzi au wafanyikazi wa afya wawili wakiwa wamevalia mavazi maalumu ya kinga, wanasimama karibu na mgonjwa, huku wakimhuduma.

Gari maalum la kliniki ya simu ambalo linaundwa kutoa afya kwa jamii. Ina nembo ya msalaba wa samawati ambayo kwa kawaida huwakilisha huduma za afya au matibabu.

Kliniki yenye uwezo wa kusonga au kusogezwa, kutoka sehemu moja hadi jingine, inayoweza kuwa ya mpango wa beyond zero . Kuna mtu anayebeba mtoto, huku ameshika mwavuli ya kujikinga jua, au mvua.

Kundi la watu wamekusanyika ndani ya chumba, labda kwenye mkutano au mafunzo. Wengine wamekaa kwenye viti na wengine wamesimama nyuma. Kuna bango linaloonekana kwa umbali nyuma ya kundi hilo.

Kliniki ya rununu ya Beyond Zero Mobile Clinic ikitoa huduma za afya kwa jamii. Watu kadhaa wakiwa karibu na kliniki hiyo wakipokea huduma au kusubiri zamu yao.

Muktadha au afya ya meno labda daktari wa meno au msaidizi. Amevaa glavu za samawati na nguo za kazi akishikilia na kueleza kwenye picha ya x-ray ya meno.

Mkono uliovaa glavu ya samawati, ukishika kifaa cha kuchimbia meno au dental drill kwa lugha ya kimombo. Kifaa hiki hutumika wakati mtu ana tatizo la jino au meno.

Watu wawili waliovalia mavazi ya upasuaji na barakoa. Wakifanya kazi katika mazingira yanayoonekana kuwa ya matibabu au upasuaji. Mmoja anaonekana amevaa miwani ya kukuza huku wakimhudumia mgonjwa.

Wanaume wawili mmoja amevaa shati ya rangi ya samawati na chungwa. akimkabidhi cheti mwanamume mwingine aliyevaa shati jekundu na suruali nyeupe. Nyuma yao kuna bango lenye maandishi First Aid Competition na bango mengine yenye nembo ya shirika la Msalaba Mwekundu na neno hero .

Eneo iliyoharibiwa vibaya kutokana na janga la moto. Kuna mabaki ya majengo yaliyobomoka hasaa yale yaliyojengwa kwa mabati yakiwa yametapakaa chini. Watu kadhaa wako wamesimama katikati ya vifusi kwa sheria kuwa tukio limetokea hivi karibuni au wanashughulika.

Watu wawili wakitumia kituo cha kunawia mikono wakiwa katika makazi yasiyo rasmi. Mwingine akiwa ameinama akinawa, huku mwingine akishikilia ndoo ya rangi ya samawati yenye nembo ya Unicef akiwa nyuma yake. Majengo yaliyotengenezwa kwa mabati yanaonekana nyuma yao yakionyesha makaazi duni au eneo la vibanda.

Mkulima anavuna nyanya shambani. Mtu huyu amevaa kofia ya majani na ameinama akikusanya nyanya zilizoiva kutoka kwenye mimea iliyosimama na kuziweka kwenye sanduku la mbao lililojaa nyanya nyekundu.

Chumba cha ndani chenye sakafu ya vigae. Kuna meza kubwa katikati yenye viti viwili na mtu mmoja ameketi kwenye kiti kimoja. Upande wa kushoto na kulia wa chumba, kuna rafu nyeupe yenye vitu mbali mbali. Pia kuna madirisha mawili, na kompyuta kwenye meza, upande wa kulia.

Chumba cha daktari wa meno chenye vifaa vya matibabu kukiwa na kiti ya samawati pamoja na taa ya meno na vifaa vingine vinavyotumika Kwa matibabu ya meno. Kuna mtu aliyevalia mavazi ya matibabu akifanya kazi karibu na kiti cha meno.

Vifaa vya matibabu vya meno ambapo kuna kiti cha samawati na nyeupe ambacho mgonjwa hukalia wakati wa matibabu ya meno . Kinaweza kurekebishwa kwa urefu na pembe mbalimbali .

Mashini ya kadiopotografu ambayo unatumiwa katika kufuatilia mapigo ya moyo fetasi na mikaso ya uterasi wakati wa Una uzito na labour. Mashini hiyo ina skrini na vifungo kadhaa na imewekwa kwenye toroli yenye Magurudumu ikiwa na nyaya na vifaa vingine vya matibabu.

Kifaa cheupe kinacho julikana kama mashini ya x-ray ya menu au kifaa kingine cha matibabu kikiwa kimewekwa ukutani. Juy yake kuna kiyoyozi kakaribu na kifaa hicho kuna sanduku lake, dhibiti umeme lenye swichi na viashiria.

Mashina ya xray inayotumika katika hospitali au vituo vya matibabu kuchukua picha za ndani ya mwili wa wagonjwa hasa mifupa na viungo kwa ajili ya uchunguzi. Inatumia teknolojia ya kidigitali ambayo inatoa picha zenye ubora wa juu na hurahisisha mchakato wa kazi kwa wataalamu wa radiolojia.

Chumba chenye mashine ya kupiga picha labda ya meno au ya kimatibabu iliosimama katikati. Kuna kabati jekundu upande wa kushoto na sakafu imejengwa kwa vigae ya rangi ya kijivu

Toroli ya matibabu iliyojaa vifaa vya hospitali ikiwemo chupa za dawa, sindano na vifaa vingine ikiwa imesimamishwa kwenye korido. Kuna begi la zambarau la taka limening'inia upande mmoja wa toroli.

Utokelevu ya mvuke ambayo hutumika kwa ajili ya kuua vijidudu na kusafisha vifaa, hasa katika mazingira ya matibabu au maabara. Linakuwa na uwezo wa kudhibiti shinikizo na hali ya joto.

Bango kuhusu siku ya afya ya akili duniani. Kuna mwanamke aliyeketi katika pozi la kutafakari na maandishi yanayosema, siku kumi imebaki kwa siku ya afya ya akili mnamo Oktoba kumi mwaka wa elfu mbili ishirini na nne.

Watu wawili wameketi. Mmoja wao anaonekana kuwa na mawazo au amechoka akiwa ameshika kichwa chake. Mwingine anaonekana kama mtaalam au mshauri na ameketi mbele yake na anazungumza naye au kumsikiliza. Wote wawili wako ndani ya chumba.

Chupa ina lebo kubwa iliyoandikwa, Poxvax, kwa herufi kubwa, ikionyesha ni chanjo ya ndui ya kuku. Kuna maandishi madogo yanayotoa maelezo ya jinsi ya kutumia chanjo, ikiwemo kuchanganya na kiyeyushi.

Mtu akipokea sindano mkononi uezekano mkubwa ni chanjo. Mtaalamu wa afya amevaa glavu. Huku akitia sindano kwenye mkono wa mtu huyo.

Mkono ya mtu ikishika sabuni chini ya maji yanayotiririka kutoka kwenye bomba ikiashiria kunawa mikono. Chini kuna beseni au chombo chenye mai yakionyesha kuwa usafi wa mikono ni muhimu katika afya.

Mtu amevalia vifaa vya kuendesha besikeli ya milimani akiwa amekaa chini karibu na besikeli iliyoanguka kana kwamba ameumia au amepata ajali ndogo huku akionyesha mandhari ya milimani.

Lango la mpira wa miguu lenye ukubwa wa kati limetengenezwa kwa chuma na alumini. Lina nyavu nyeusi. Pia lina frame imara yenye rangi ya kijivu na sehemu za chini ya pembe za juu zenye rangi nyekundu.

Mmea wa ndizi ukiwa na mkungu wa ndizi mbichi zenye rangi ya kijani na huwa na rangi nyekundu ikionyesha ndizi ambazo kwa jumla si sehemu ya dawa za jadi. Aina fulani za ndizi huwa sehemu zake kama vile mbegu au majani.

Mmea wenye matunda ya kijani kibichi labda nyanya ukiwa umepandwa ardhini katika eneo la bustani au shamba Digo. Kuna mimea mingine ya kijani iliyopanadwa karibu na mimea huo na nyuma kuna uzio na miti mingine.

Mmea unaojulikana kama, cenar, ambapo majani yake, shina na mizizi hutumiwa kutengeneza mchuuzi au kinwyaji kinachotumika kama dawa ya kuharisha na kutoa minyoo ya matumbo, pia kutibu maumivu ya tumbo.